Viatu kadhaa vya kuteleza vyenye magurudumu chini vimepangwa huku vikining'inia toka juu vikielekea chini. Vyote ni vya rangi tofauti vikiwemo nyeusi, nyeupe, nyekundu na kadhalika. Juu kuna paa la rangi samawati lililowekwa ili kuzifunika.

Duka kubwa ya uchinjaji inaonekana ikiwa na wafanyikazi wengi huku wawili wamevalia koti nyeupe. Nyuma kuna nyama yaliyowekwa na kuning'inia juu ,huku mengine yanaonekana kwa kupitia glasi huu.

Mpangilio kibanda wa sokoni unaonekana ukiuza matunda. Kuna vitu vingi kama vile maembe, machungwa na parachichi vimewekwa kwenye kreti au juu ya meza tayari kuuzwa. Juu mandizi yaliyoiva yananingi'inia kwa kamba.

Mpangilio wa kuuzia matunda kwa jengo la kibanda lilioko sokoni linaonekana. Matunda mengi yakiwemo machungwa, papai na parachichi vimepangwa kwenye kreti na boksi tofauti tofauti. Mwanaume mmoja ameushikilia uso wake kwa kutumia mkono wa kushoto huku juu yake mandizi yananing'inia kwa kamba.

Soksi mingi yenye rangi tofauti na kadhaa vimepangwa huku vimewekwa juu ya vingine kwenye kibanda. Nyuma kunaye mwanamke anayeonekana kununua au kuuza bidhaa hizi. Mazingira yanaonekana kuwa ya uchafu kwa kuwa kuna makaratasi yaliyotapakaa hapo.

Bango hili ni la kampuni la bima Bodaa, huku linaonyesha na kuwashawishi watu wachukue bima ya bodaboda. Yenyewe chini, inaonyesha malipo mtu anayeweza kuchukua huku kuna nambari unayoweza kupata nayo, juu picha ya mtu na mteja wake wakiwa wamevalia kofia na sare ya kikazi, Wote wako juu ya pikipiki wanaendesha.

Bango hili ni la kampuni la bima la Jubilee Health Insurance huku lina tambulisha uwepo wa bima ya kushikilia boda boda. Yenyewe inaonyesha pesa inayohitajika kulipa mtu huku chini ina maelezo ya kuwapata nayo.

Magari mengi ya aina tofauti, yamepangiliwa kwa laini huku mengine yakiwa mbele ya wenzao. Watu wameketi na kusimama nyuma au mbele ya gari hivyo. Wote wako juu ya nyasi iliyomea kwenye uwanja huo. Miti umetua na kuwa mirefu sana hapo nyuma.

Gari kubwa la aina ya Mercedes limepakwa rangi safi nyeusi ,huku mataa yake meupe yanawaka ,nyuma kuna magari mengine kadhaa ya aina tofauti pia yamepangwa hapo ,haya yote yako kwa sakafu au barabara ya lami.

Nguo mingi yamepangwa, moja juu ya ingine, huku yote yanaashiria mpangilio wa kibanda sokoni. Yote haya, yako tayari kuuzwa na kuna njia ndogo katikati yao iliyo na uchafu wa karatasi na mengine.

Vifaa kadhaa vilivyotengenezwa kwa kutumia shanga vimepangwa hapo huku vinaning'inia toka juu tayari kuuzwa. Zenyewe ni vya rangi tofauti kadhaa ikiwemo nyeusi, nyekundu, nyeupe na kadhalika.

Mpangilio huu unaonyesha mpango wa kibanda ulio sokoni unaouza vitu tofauti. Matunda mengi yamewekwa kwenye kreti na maboksi tayari kuuzwa, juu kunazo ndizi zilizo ning'inia kwa kamba toka kwenye paa. Watu wanaonekana wakitembea huku kando na kukagua bidhaa tofauti.

Gari kubwa ya aina ya lori, iliopakwa rangi ya machungwa, inaonekana kusafirisha magari mengine madogo, huku yamepangwa chini na juu, barabara inayotumia ni ya aina ya lami, huku kando kunae nyasi yaliyotua, miti yanaweza kuonekana, yamepandwa huko nyuma.

Bango hili laonekana kutambulisha na kushawishi watu kuchukua bima huku inatumika na kampuni ya Kenya orient kutangaza mambo yao. Enyewe ina maandishi ya kizungu yanayosema get insurance from the comfort of your phone huku kuna picha ya mwanamume aliyeshikilia rununu mkononi.

Mtu anaonekana ameushikilia simu kwa mkono wa kushoto ,huku chombo chenyewe kimewaka, kuwekwa kwenye programu ya mpesa , mwonekano wa vitu kadhaa vinavyoweza wkupatikana hapo vinaonekana ,nyuma yake kunao meza au dawati yenye rangi kahawahia na inaonekana kua na vitabu juu .

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka kubwa iliyofunguliwa huku lango moja ina maandishi sawa na juu yaliyoandikwa mpesa. Ardhi waliosimamia imetengenezwa kwa mawe ya simiti huku kando kuna barabara na jengo lingine.

Bango nzuri nyekundu ya kampuni ya bima ya Jubilee inaonyesha na kutangaza bima mpya ya bodaboda. Ina maandishi yanayohusisha vitu kama vile pesa anayohitajika kulipa pamoja na picha ya mwanadada aliyeshikilia mikono yake pamoja.

Poster hili linaonyesha mtu anayetangaza umuhimu wa kuwa na bima ya nyumba. Lina maandishi ya uzuri atakaoupata mtu yeyote anayochukua nafasi hii. Hapo chini lina nambari yake na tovuti ya kuwapata nayo.

Tovuti hii inaonekana kuwa na kampuni la kopo kopo, chini ina sehemu ya kujazia jina na pasuadi kisha kuna ingine ya kujazia kuonyesha kwamba mtu si mashine, mwisho kabisa kuna maandishi mengine ya kiingereza yaliyomo andikwa rangi samawati.

Gari ya aina ya Sedan inaonekana imesimamishwa huku mengine kadhaa yamewekwa kando yake. Mbele zaidi miti mirefu yanaonekana yamepandwa huku ardhini kunaonekana kuna nyasi. Hali ya anga inaonekana kuwa wazi kabisa.

Duka lenye lango kubwa la rangi ya kijani limefunguliwa, linaonekana kuuza bidhaa ya aina tofauti tofauti. Juu kuna maandishi ya New Generation na upande mwingine kumeandikwa m-pesa. Kuna mnunuzi ananunua vitu vyake .Mbele, kuna barabara iliyotengenezwa kwa mawe vya simiti.

Simu limewaka na liko kwenye programu au app la mpesa linayotumika kutuma au kupokea pesa mtandaoni. Rununu hiyo imeshikiliwa ka mkono wa kushoto ambao pia iliyojengwa kwa mawe.

Shughuli za kununua na kuuza manguo inaonekana kwa wingi hapa kuonyesha kwamba hapa ni sokoni. Mwanaume anaonekana na toroli yake iliyojaa masuruali huku kando yake kuna manguo yaliyoegemezwa juu tayari kuuzwa. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu huku sakafu anayotembelea inaonekana kuwa ya lami.

Duka lenye milango miwili limefunguliwa huku mabegi ya rangi samawati na nyingine zikiwa zimeegemezwa juu. Upande mmoja umeandikwa Mpesa huku besheni za rangi za kijani viko chini yake. Sakafu ya mbele inaonekana kuwa imetengenezwa na mawe ya simiti.

Magari mengi yamepangwa kwa ulaini kutoka sehemu moja hadi nyingine. Yote yana rangi tofauti toka kwa nyeupe, nyeusi hadi kahawia. Nyuma kuna majengo mengi ya aina ya ghorofa. Haya yamewekwa juu ya sakafu wa mawe ya simiti.

Bodi hii inaonyesha maandishi ya bendera na fedha vya nchi tofauti, juu kuna maneno ya oriental kisha chini yake kuna mengine ya kizungu exchange rates .Kuna nambari tofauti iliyowekwa chini hapo.

Magari kadhaa yamewekwa ndani ya chumba cha kutazamia. Ni vya aina na rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Vimewekwa kwenye sakafu uliopangiliwa na vigae. Ukutani mna picha kadhaa huku juu stima zinawaka.

Msafara wa magari unaonekana ukiendelea kwenye barabara ya lami. Mbele kuna miwili yenye rangi nyeupe zinaenda ikiwa na rangi nyeupe huku nyuma kuna mwingine uliobeba magari mengine madogo na kuyasafirisha. Kuna njia mengine huko kando kando.

Gari yenye rangi ya samawati unaonekana huku kando yake kuna vyuma vilivyopangwa na vingine kutengenezwa kuwa neno. Kioo yake ni kisafi huku miale ya jua yakiakisi toka angani.

Gari kubwa la aina la Prado lenye rangi nyeusi limesimama mbele ya lango kuu. Ardhi inaonekana kuwa yenye mamawe na nyasi zinaonekana zikitua. Nyuma kuna mti wa mnazi umetua hapo na mimea mengine yakiwa hapo pia.

Kuna maandishi kadhaa yameandikwa kwenye karatasi hii ya fomu toka juu hadi chini. Mengine yameandikwa kwenye meza huku baadhi yao yamefunikwa kwa rangi nyeusi. Juu kunayo maandishi ya kiingereza ya exercise license na kenya revenue authority.

Mikono ya mtu inaonekana imeshikilia pesa mingi ya Kenya takriban elfu ishirini na minne. Mbele yake kuna kibodi ya kompyuta ambayo ina kalamu kando yake, huku nyuma kunaonekana kuwa na kitabu cheupe.

Duka la kuuzia vyombo na vitu tofauti limefunguliwa huku lango lake limeandikwa Mpesa na kupakwa kijani. Ndani mnamo friji nyeupe iliyofungwa. Imebeba viowevu tofauti kama vile maji na soda. Ardhi inaonekana kuwa imetengenezwa na kupakwa simiti.

Gari nzuri ya aina ya Maclaren limesimamishwa kwenye chumba cha maonyesho. Juu kunaonekana kuwa na stima yenye umbo wa duara na unawaka rangi ya machungwa. Kuta za nyumba hiyo ni vya kioo na nje mna gari nyeusi lililosimama kwenye sakafu la lami.

Viatu vya aina na sampuli tofauti vimepangwa juu ya kibanda bila mpangilio wowote mwafaka. Chini, kuna mwonyesho wa takataka unaohusisha chupa na makaratasi. Barabara mbele inaonekana kuwa ni ya lami.

Watu wawili mmoja mwanaume na mwingine wa kike wanaonekana wamevalia suti huku mwanamke akimpitishia mwanaume funguo. Nyuma kuna gari safi yenye rangi nyekundu limesimamishwa hapo.

Lori refu la kusafirisha linaonekana limesimama huku lina mizigo nyuma. Kunao magari manne yaliyomo juu yake tayari kutolewa sehemu moja hadi nyingine. Inaonekana kusimama kwenye barabara ya lami huku rangi yake ya kichwani ni nyekundu na mwilini ni manjano.

Magurudumu mengi yamepangwa na kuwekwa chini. Vyote vinafanana kwa kuwa ni vya aina moja. Haya rangi moja imetumika kwa kuwa ni nyeusi yote.

Magari matatu yamesimamishwa mbele ya jengo kubwa. Nyuma yao kuna nguzo miwili mirefu ambayo yamesimama mbele ya lango. Barabara zilizosimamia ni ya aina ya lami na ina mistari ya rangi ya njano.

Duka limefunguliwa na mlango yake yana maandishi ya mpesa. Kunalo friji linalo onekana ndani huku mipira yameegezwa kutoka juu kwa neti. Wanaume watatu wameketi kando huku wakiangalia upande wa kulia.

Lori refu ya samawati na nyekundu linaonekana kuyabeba magari mengine madogo manne. Kando kuna jengo kubwa ya rangi nyeupe lililo na vioo mingi. Mimea yanaonekana kutoka upande kushoto.

Mpangilio huu unaonyesha mpango wa sokoni, huku vyombo vilivyotengenezwa kwa shanga na kamba za vikapu vinaonekana vikining'inia kwa kamba. Jengo hili lina paa la mabati miwili vilivyoshikiliwa na mbao kadhaa. Hali ya ardhi inaonekana kuwa ya mchanga nyeusi.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wanaonekana wamevalia suti, huku wakisoma karatasi kwa pamoja, nyuma yao kuna gari nyeupe, huku mimea miwili ikimea nyuma yao pembeni, kuna dirisha kubwa lililotengenezwa kwa kioo.

Tuvuti inaonyesha mambo ambayo yanapatikana punde mtu anapochukua bima ya nyumba kupitia kampuni ya bima ya Anziano. Hapo juu kuna nyumba kubwa yenye rangi nyepe na kahawia huku huku chini kuna nambari ya simu na tuvuti wanayopatikana.

Mbao linatumika kutangaza na kuonyesha uzuri wa kuchukua bima ya chama cha tatu. Enyewe inaonyesha pesa linalohitajika kulipwa ambalo ni 7,574 kila mwaka. Kunao picha wa gari aliyesimama mwanamke kando yake. Chini kuna tovuti mtu anayeweza kuwapata naye.

Mpangilio huu unatumika kuashiria biashara ya kuyauza matunda sokoni. Tunaweza kuyaona matunda kama vile maembe, machngwa na matunda ya passion . Meza na kreti vinatumika kushikilia matunda haya, ili kuwapa wanunuzi urahisi ya kuyaona. Juu tunaweza kushuhudia mandizi yamening'inia kwa kamba huku chini yake, matunda aina tofauti tofauti yanaonekana.

Magari kadhaa yamesimamishwa chini ya jengo fulani. Ni vya rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na samawati. Sakafu zilizosimamia ni ya simiti na imewekwa safi sana.

Bidhaa zilizotengenezwa kutokana na maziwa zimepangwa kwenye rafu ya duka, kuna bidhaa kama vile mtindi, barafu ya maziwa na maziwa yenyewe. Michoro ya ladha na aina tofauti tofauti ya maziwa imechorwa hapo kwenye rafu ya mbele.

Bao linaonyesha umuhimu wa kuchukua ya mtu kibinafsi. Yenyewe ina maandishi toka juu hadi chini iliyoandikwa kwa kiingereza. Picha ya mwanamke anayeonekana kushikilia mguu kana kwamba ameumia imeonyeshwa hapo.

Mpangilio ya mboga kwenye meza na vibanda kando kando yanaonyesha mfumo wa sokoni. Mteja anaonekana katikati akiwa anamwongelesha muuzaji huku ameshikilia mazao mkononi. Chini, ardhi inaonekana kuwa imetengenezwa kwa lami.

Mwanaume mmoja anaonekana kuwa muuzaji amesimama kwenye dirisha wa duka unaouza viatu vilivyotengenezwa kutumia ngozi ya wanyama pamoja na shanga. Vyote vimewekwa kwenye chumba au duka lililotengenezwa kutumia mbao na paa ya mabati.

Bao hili limetumika kuonyesha uzuri wa bima wa gari wa kibinafsi. Juu ina nembo ya kampuni ya Anziano ya bima huku chini ina maandishi tofauti yanayotumika kutangaza kampuni hiyo. Namba za kuipata nayo vimeekwa hapo chini.

Wanabiashara haswa wa boda boda, wanaombwa kuchukuwa bima ili kuwakinga abiria wao na watu wengine kwa ujumla dhidhi ya ajali. Hapa wanaonyeshwa pesa ya kulipa, nambari ya bima hii na wakati watakaohitajika kulipa pesa iyo.

Gari nyeupe inaonyesha mlango wake ukiwa umefunguka huku ufunguo unaning'inia kwenye lango lake. Nyuma kuna jengo kubwa ya rangi samawati inaonekana.

Maduka kadhaa zilizomo kwenye jengo kubwa la ghorofa zimefunguliwa, huku mbele yao kukiwa na vibanda vinavyouza matunda. Magari ya aina ya tuktuk na matatu zinaonekana kutembelea mbele juu ya ardhi ya lami.

Duka la kuuzia viatu linaonekana liko nje haswa kama kibanda. Vingine vimepangwa kwenye rafu huku vingine vimetundikwa. Kuna mandoo mawili moja nyeupe, lingine nyekundu viko chini. Hali ya mazingira inaonekana kuwa ya sokoni.

Gari safi nyeupe yenye aina ya HS linaonekana limesimama kando ya jengo kubwa la mawe cheupe. Sakafu iliyosimamia inaonekana kuwa ni ya aina ya lami, huku nyuma kukionekana kuwa na mifereji tofauti.

Mwanaume aliyevalia shati ya buluu na suruali nyeusi anaonekana akipita mbele ya mpangilio wa viatu. Vingine vimeekwa kwenye rafu huku vingine vimetandazwa chini. Nyuma yao kunaonekana kuwa na maandishi ya kizungu ya Darling find your beautful . Haya yote yako chini ya paa la rangi ya buluu.

Duka kubwa ya maziwa imefunguliwa na wateja wamesimama kununua, kando kuna mitungi kadhaa ya chuma yanayotumika kubebea au kutunza mali hiyo, juu kuna kibao iliandikwa Destiny Diaries na ina picha ya ng'ombe na maziwa.

Jengo kubwa linaonekana likiwa na maandishi makubwa kwa kibao chekundu, yakiwa yameandikwa kwa rangi nyeupe yakisema Glory Forex Bureau . Juu, dirisha linaonekana kuwa limevunjika huku chini gari lenye mielea laonekana hapo.

Duka kubwa la kuuzia vifaa tofauti tofauti. Linaonekana kwa kando limepakwa rangi ya kijani huku ina maandishi meupe ya M-Pesa. Kuna mtu anayetoka pande moja hadi mwingin huku magari yamewekwa mbele yake.

Maduka kadhaa yanaonekana kuwa yamepangiliwa kwa mstari. Moja likiwa la M-Pesa la kutoa na kuweka pesa, huku lingine likiwa la kuuza vifaa vingine. Mwanamke amesimama kati yao huku anaonekana kuwa ni mteja na mwanaume anaingia kwenye duka hilo lingine.

Bango linaonyesha baadhi ya mambo yaliyotolewa kuhusiana na bima ya maisha kwenye shirika la bima la Anziamo . Pia wanaonyesha nambari yao na tuvuti ya kuwapata nayo. Kuna mwonekano wa familia iliyofurahi hapo kando.

Wanaume wawili wanaonekana wakisalimiana huku mmoja aliyevaa suti ya samawati anampitishia mwenzake ufunguo. Kuna magari miwili hapo nyuma, moja nyeupe na lingine nyeusi.

Maduka na vibanda yamepangwa kuonyesha mfumo wa sokoni. Viatu vimewekelewa mbele na kuwekwa moja juu ya ingine hivi vyote vikiwa vimepangwa juu ya boksi. Haya yote yamewekelewa juu ya sakafu ya mbao. Kando barabara inaonekana kuwa ya lami na mmama anaonekana akitembea kuchambua bidhaa.

Jengo kubwa nyeupe lina milango mitatu huku mbili vikiwa vya samawati. Dirisha miwili yanaonekana kisha maandishi nyeusi yameandikwa hapo juu. Paa yake inaonekana kuwa ni ya mabati na mbao. Mtu amesimama katikati ya lango hizo tatu.

Mpangilio wa soko ndio unayoonekana uku mazao mengi yamepangiliwa kwenye vikabu na kuwekwa chini ,kunao matunda kama vile maembe, machungwa na katalika ,miafuli mengi yamesimamishwa na kufunika watu walio simama kununua au kuusa yote yanaonekana kuwa yanafanyika mjana

Kunayo maandishi ya kopokopo na mengine mengi, yameandikwa kwenye tovuti au karatasi nyeupe, kando, kunayo mwanamke aliyevalia miwani pamoja na shati nyeupe huku anaitazama simu iliyo mkononi. kunao sehemu yaliyotengwa ili kujazwa na anayeandika.

Duka lenye aina ya kibanda, linaonekana kuwa na viatu vinavyoning'inia kwa kamba huku vimetengenezwa kutumia ngozi ya mnyama pamoja na shanga. Kunaye mtu aliye nyuma ya vitu hivyo. Jengo hilo limetengenezwa kutumia mbao na paa ya mabati. Kunao watu waliosimama na kufanya shughuli zingine hapo kando.

Kikundi cha CIC kinatumia posta kutangaza umuhimu na maana ya kuwa na bima ya familia. Chenyewe kina picha ya familia inayohusisha mama, baba na mwana wao, wakitazama rununu huku wamefurahia. Yote haya yako kwenye mfumo nyeupe na nyeusi huku maandishi yakiwa mekundu.

Mabonge ya kabiji yanaonekana kutandikwa chini kwenye soko lililojaa wauzaji na wanunuzi kwa ujumla. Magunia yaliyojazwa mboga pia yanaonekana hapo pembeni. Barabara iliyoko hapo mbele inaonekana kuwa ni ya lami.

Duka inaonekana kuwa imefunguliwa dirishani huku ina bidhaa mingi ndani. Imepakwa rangi kadhaa kama vile samawati na kijani. Maandishi yako kwenye kuta zake na ni yangi nyeupe.

Gari ya aina a pickup imesimamishwa kwenye shamba huku mtu amesimama nyuma yake. Ardhini nyasi zimetua huku miti yamemea nyuma ya gari hilo.

Mtu mzima aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, anaonekana akiichambua gari nyeusi iliyofunguliwa dirisha moja wa upande wa dereva. Humu ako kwenye chumba cheupe kilicho na maridadi chekundu vimeelea hewani.

Magari matatu ya sampli Moja Mercedes Benz G plus ( yamesimamishwa pamoja .Yana rangi nyeupe na nyeusi .Yote yameekelea juu ya mawe ya simiti .Hali ya anga inaonekana kuwa safi sana .Nyuma ,kuna mwonekano wa jengo tofauti.

Maduka yamepangana kwenye jengo moja huku ya kwanza imeandikwa maandishi ya m-pesa. Kingine kina kibao chekundu juu. Yote yamo juu ya sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia simiti.

Magari mengi masafi yanaonekana kua yamepangaliwa vizuri na utaratibu Kando ya mengine ,Yana rangi kadhaa kama vile nyeupe, nyekundu na nyeusi .Yote yamewekwa juu ya sakafu iliotengenezwa kutumia simiti, haya yote yamo ndani ya chumba kikubwa iliyoko na Kuta za mawe na paa za mabati .

Gari kubwa la aina la matatu yenye rangi nyeupe limesimamishwa juu ya barabara. Yenyewe ina madirisha ya glasi huku ni safi kwa kuwa miguu yake ya mipira yanaonekana kuwa yameoshwa. Imesimamishwa juu ya mawe zilizowekwa kwenye barabara. Miti kadhaa yamemea na kutua huko nyuma.

Magari mengi yamewekwa na kusimamishwa pahali pamoja. Yote yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu, nyeupe, kahawia na kadhalika .Mpangilio huu umewacha njia katikati, mwisho muonekano wa jengo kadhaa vinaonekana.

Mkono wa kulia yenye pete kwenye kidole cha uelekezi umeshikilia pesa ya thamani elfu mbili. Mwingine unaonekana kama umebeba simu ndogo ya kufinya. Nyuma kuna vibao vyenye rangi ya kijani na maandishi ya mpesa.